Hapa ni ofisi za huduma ambao unahudumia wananchi wa Kenya ambao wanashida za kupata huduma za serikali mbalimbali. Sasa hapa ndio mahali ambaobwanahudumiwa kama wananchi wa Kenya.

Hii ni uwanja wa mpira ambapo wanariadha wanakusanyika kushabikia matimu zao mbalimbali ambapo wanacheza mpira, hasa wanafurahia, wakipiga shangwe na vigelegele, katika hii uwanja wakati wanaona matimu zao mbalimbali wakicheza.